Miti, ambayo imeweza kupandwa, kukiwa na ya minazi na kando yake kuna chumba kidogo kimetengwa hapo na pia, kuna posta ya rangi nyeupe na kuweza kuwekwa maandishi ya beach information .

Mwanamme mmoja ambaye amebeba papai kubwa na anaweza kushughulika na shughuli zake za kufanya biashara anapokaanga mihogo na kuna watu kadhaa wanaoendelea na shughuli zingine za kutembea.

Sehemu ya biashara ambapo kuna bidhaa mingi ambazo zimewezwa kuwekwa hapo. Tunaona kuna biringanya, vitunguu na hata zingine ambazo zimewekwa kwenye vikapu na zingine zikiwa ni za unga unga.

Kichaka ambacho kina miti mingi na nyasi kadhaa, kunaonekana kuwa na barabara kando yake na nyumba moja ambayo ni ya nyasi kwenye paa na kando yake imezingirwa na kupakwa rangi ya samawati.

Shambani ambapo kuna mimea ya ndizi na imeweza kuweka matawi yake vizuri. Katikati kuna barabara inayoweza kutenganisha sehemu hizi mbili ambapo sehemu ingine ina ndizi ambazo zinaweza kuning'inia chini.

Nyumba moja ambayo imewezwa kujengwa kwa paa la nyasi na kushikiliwa na mbao na kando yake kuna poster ambayo imeweza kuandikwa kuwa watu wanaogelea hapo kando. Kuna miti ambayo imeweza kuzingira hapa na ni ya minazi.

Jamaa watatu ambao wanaonekana wako kwenye shuguli ya uuzaji. Wawili wao wamevaa shati za juu za rangi ya manjano na wanauza vitumbua kadha wa kadha kukiwa hata na samosa hapo chini. Kuna mnunuzi mmoja ambaye ni dada ambaye amevalia buibui ya rangi ya nyeupe.

Watu wa jinsia ya kike pamoja na wa kiume ambao wameweza kusimama na kando yake kuna samaki wengi ambao wameweza kuwekwa kwenye vipande vipande kadhaa. Wanabiashara wanaendeleza kitendo cha kuuza hapo.

Miti mikubwa miwili mipana, ambayo imeweza kumea kando kando na ina rangi ya majani. Kando yake kuna nyumba moja ambayo ina chuma kando yake, na nyumba hiyo imesimamishwa, na ni ya rangi ya nyeupe.

Mkono mmoja wa kushoto ukiwa umeshika sahani ambayo ni rangi ya nyeupe ndani na nje ikiwa ni nyekundu, imebeba chakula ambacho kuna vitumbua kadhaa na kando yake mtungi wa rangi ya samawati.

Mama mmoja ambaye anaonekana akiwa kwenye zizi la ng'ombe wake ambao ni wa rangi ya nyeupe ameshika paipu ya maji na anawaosha wanyama hao kutumia maji yaliyomo hapo ndani.

Shuka ambayo imeweza kutandikwa chini kwa rangi ya samawati pamoja na nyeusi. Juu yake tunaona kuwa kuna vyakula kadha wa kadha ambavyo vimewezwa kuwekwa kukiwa na ugali, chapati, pilau na hata kachumbari.

Jamaa mmoja ambaye amevalia shati ya rangi ya majani na ameweza kubeba mti mkubwa. Kando yake kuna watu kadhaa ambao ni mwanamke na mwanaume na kuna mwanamke mwingine. Wanaendeleza shughuli ya kugonga maharagwe ili kuyatayarisha yawe safi.

Chakula ambacho kimeweza kupikwa na kuwekwa kwenye sahani moja ya rangi nyeupe. Kuna vitumbua ambavyo viko pale viwili na vingine kwa vitatu kwa rangi ya manjano.

Majani ya kadha wa kadha ambayo yamemea hapa chini na ni ya rangi ya majani. Kuna miti pia ambayo imeweza kuiegemea majani haya. Taa ndogo ambayo ni ya chuma na imeweza kuwekwa juu kitu cheupe.

Mama mmoja ambaye amevalia nguo ya nyeupe na ameweza kukinga nywele zake kulingana na madhara yoyote au vumbi zinazoweza kutoka kwenye shughuli zake. Mbele yake kuna chombo cha maziwa na nyuma yake kuna mfanyikazi mwenzake ambaye ameweza kusimama naye.

Sehemu ya mti ambayo inaonekana kuwa na nyoka mmoja na amejipinda pale. Kando yake kuna kitu cha rangi ya kijani kibichi na pia kuna mchoro ambao umeweza kutokea kwenye ukuta.

Watu ambao wanaonekana wakiwa katika shughuli yao ya uuzaji. Mama mmoja akiwa amejifunika kichwa chake na kufunga kileso ya rangi nyekundu kwenye kiuno chake. Mbeleni ameeka samaki ambao ni warefu warefu.

Ufuo wa bahari ambao kuna mikoko kadha wa kadha na imewezwa kuletwa kando ya bahari na maji. Mimea ambayo imemea kwa urefu sana na miti ya minazi ambayo ni rangi ya majani hapo kando yake. Kuna kibao pia cha rangi ya nyeupe na kihifadhi ambacho kiko hapo pia.

Matunda kadha wa kadha ambayo yaewekwa sokoni tunaona kuna ndizi ambazo zimeiva na zile ambazo hupikwa kwa njia ya kuchemsha. Kando yake kuna bidhaa zingine ambazo ni vitunguu na hata machungwa.

Kuna hawa wawili ambao wanaonekana kua wamevalia aproni za rangi nyeupe. Mmoja anaonekana akiwa ameinama ila mwengine kusimama, na amevalia longi ya rangi ya kijani kibichi na mikononi mwake anaonekana kua kuiishikilia chuma ambayo ni chambo cha kuwekea maziwa.

Zizi liko na ngombe ambao wako kwenye shughuli yao ya ulishoni. Kando kuna chakula cha ngombe ambacho kimeweza kupakiwa kwenye gunia mbili za rangi ya nyeupe.

Sahani tatu ambazo zimeweza kubeba vyakula tofauti tofauti na zimewekwa kwenye meza moja pana. Kuna vijiko vitatu hapo, hii ya kwanza ya katikati ikiwa imebeba pilau na mkono wa kulia kwake kuna kachumbari.

Mtu mmoja kwenye mkono wake wa kulia anaonekana kukibeba kifaa ambacho kiko kwenye sehemu ya kukamuliwa kwa ng'ombe na kinaonyesha mwangaza ambao umeelekezwa kwenye mnyama huyu.

Mhudumu wa hoteli ambaye ameweza kubeba vyakula kadhaa kwenye sinia. Kando yake kuna sahani ambayo ni rangi nyeupe zikiwa mbili moja ikiwa imebeba mchele, ingine na nyama na ile ingine pale imeweza kubeba mchele, samaki na hata ndimu ndani yake.

Minazi ambayo ipo pamoja na kuna ile ambayo imepasuliwa na ingine bado haijashughulikiwa. Kando yake kuna papaya ambazo zimeiva kwa rangi ya manjano na moja ambayo ni rangi ya majani nje.

Miti aina kadha wa kadha ambayo ni rangi ya kijani kibichi. Kuna pia mimea ambayo imeweza kumea na ingine ikiwa na miiba katika upande wake wa juu.

Semehemu ya inje ya bahari na kuna mashua kadhaa ambazo haziko kwenye shughuli. Zimewekwa huku inje zikiwa zimezingirwa na miti ya minazi ambayo imeninginia chini kwa rangi ya majani.

Mfanyikazi ambaye ameweza kujikinga mwili wake kwa kuvaa kofia na hata aproni ambazo ni rangi ya manjano. Mgongoni mwake ameweza kubeba dawa ambayo anaitumia kumpulizia ng'ombe yule ili ajikinge na maradhi.

Mkono ambao umeshika sahani kubwa. Ndani yake kuna chakula ambacho kimechanganywa kikiwa ni mchele, kachumbari, supu ya nyama na hata yai moja pale. Chini kule kuna watu ambao wameweza kuketi kwenye viti.

Mti mmoja mkubwa ambao umeweza kujitenganisha kwenye vipande tofauti tofauti matawi yake yakiwa ni ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mnazi mmoja ambao pia unaonekana kutolea mizizi yake juu ya ardhi.

Vitumbua ambavyo vimeweza kupikwa na vinaonekana kuwa kwa rangi ya manjano. Kando yake vinaonekana kuwekwa kwa gazeti ambazo zimekolea mafuta mengi na kuna sahani ambazo ziko hapo juu na karatasi ya nailoni.

Mama mmoja wa dini ya kiislamu, ambaye ameweza kuvalia buibui lake, na pia amejikinga uso kwa kitambaa cheusi, ameshika kijiko huku akitengeneza vitumbua vyake ambavyo anaviwekelea juu ya ndoo.

Chakula ambacho kimewezwa kuwekwa kwenye sinia moja kubwa juu ya meza ambayo imepakwa rangi ya manjano, samawati na kadhalika. Kwenye sahani hio kuna pilau ambayo imechanganywa na nyama na kachumbari ya kabichi.

Mti mkubwa ambao umeweza kumeeshwa hapo na chini yake kuna changarawe kadhaa ambazo ni za rangi nyeupe na zinginezo ambazo ziko. Umeweza kutenganishwa katika vipande tofauti tofauti na matawi yake ya kijani kibichi.

Sahani moja ambayo ni rangi nyeupe ikiwa na chakula ambacho ni pilau na kimeweza kuchanganywa na kachumbari kadhaa za karoti na pia pilipili. Ndani yake kunaonekana kuwa na nyama na pia waru .

Mhudumu wa hoteli ambaye ni mwanamume na ameweza kuvalia shati ya rangi ya nyeupe kwa jina lake Dancan kwa maana ameweza kuweka kibandiko hicho kwenye shati yake. Amebeba vyakula kadha wa kadha kukiwa na samosa, biringanya na hata mahamri.

Wanyama wa porini ambao ni ndovu, wako malishoni wakiwa sita kwa idadi na wanakula na kando yao kuna miti ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Wengine watatu wapo pale kando wakiwa kwenye shughuli zao.

Sehemu ya nyuma ya nyumba ambayo ina dirisha zake kwa rangi ya nyeupe na kuna pazia mbili ambazo zimeweza kuwekwa chini ya dirisha zile, ambazo ni mbili na nyuma ya hii nyumba kuna mimea ya rangi ya majani ambayo imeweza kuzingira nyumba hio.

Watu kadhaa wanaonekana wako kwenye shughuli zao za uuzaji na ununuaji ambapo samaki wengi wamewekwa chini kukiwa na mmoja ambaye ni mkubwa kabisa akiwa katikati. Mwanamme mmoja upande mwingine anaonekana akiwa ameweka mifuko na mikono yake.

Vyakula kadhaa wa kadha vikiwa juu ya meza ya hoteli ambayo imeweza kuandikwa kwa ishara ya Happiness Welcome. Kuna vitumbua vya aina tofauti tofauti kutoka kwenye samosa mpaka kwenye vitumbua.

Mama amevalia koti ya rangi nyekundu kujifunga kichwani na kuweza kumbeba mtoto mgongoni kwa leso ambaye amemvalisha aprone ya rangi ya samawati. Kuna mtu anamsaidia kukata ndizi ambayo imekomaa.

Jamaa mmoja ambaye anaonekana kuwa kwenye shughuli na pilkapilka zake ameubeba mzigo na kofia yake ipo kichwani. Kuna mti mmoja mkubwa ukiwa kando ya mwingine na umeweza kuwekwa kibandiko cha ALCOHOL & NUDITY, na pia kuna pikipiki moja ambayo iko pale kando.

Mmea ambao ni wa ndizi, ambao uko kando ya matawi ya rangi ya majani. Napo tunaona ya kwamba ndizi hizi zinaweza kutumika kwa njia ya tofauti ikiwa ni kupikwa au kukaangwa.

Sahani kubwa ya rangi nyeupe inayoonekana kuwa imevibeba vyakula kadhaa. Kando yake kuna chapati mbili ambazo zimeweza kukatwa, na vitumbua kadhaa. Maandazi mawili na samosa mbili kwenye upande mwingine. Kuna kinywaji ambacho kiko kwenye mkono wa kulia.

Kifaa ambacho ni cha kubeba maziwa kimesimamishwa pale, ndani ya zizi la ng'ombe na kuna mmoja wao ambaye ameingizia kifaa hicho kwenye sehemu ya kukamulia ili akaweze kutolewa maziwa.

Jamaa mmoja ambaye anaonekana yuko kwenye biashara zake za uuzaji wa mahamri na vitumbua kadha wa kadha ameweza kusimama kando ya watu wengine wawili na pia kuna duka ambayo imeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi nyuma yake.

Jamaa mmoja wa jinsia ya kiume, ambaye ameweza kuvalia shati yake ya rangi ya samawati na kofia yake kichwani yuko kwenye shamba na ameweza kushikilia ndizi moja ambayo imeweza kuiva kwa rangi ya manjano.

Jamaa mmoja ambaye yuko kwenye shughuli zake za uuzaji na ameweza kukifunika kichwa chake kwa kutumia kilemba na pia mbele yake kuna madafu ambayo ameweza kuyachonga vizuri. Kule kando kuna watu ambao wamesimama.

Watu wawili wa jinsia ya kiume na kike. Mwanamume akiwa amevalia shati nyeusi na kofia na ameubeba mtungi wa rangi ya majani. Mwanamke pia amejikinga kwa kufunika kichwa chake.

Sahani moja ambayo ni rangi nyeupe ikiwa imebeba vyakula vya aina tatu vikiwa ni ugali mweupe, mboga ambazo ni za kienyeji na zimewezwa kukaangwa na pia kuna samaki mmoja ambaye yuko pale.

Sahani moja ambayo ni rangi nyeupe imeweza kuwekwa juu ya meza na ndani yake kuna mahamri ambayo yamewezwa kutengenezwa na kupikwa vizuri sana. Yamewezwa kujazwa na kujaa sahani hio.

Mikono ya watu watatu ambayo inaonekana kuwa imeshikilia madafu ndani yake kunaonekana kuwa na maji yale ambayo hutumika kwenye kunywa. Chini yake kuna kifaa ambacho ni cha rangi nyeupe, na wanaonekana kuwa wameweza kuifungua na kuiweka pamoja.

Sahani ya rangi nyeupe ambayo imeweza kuwekelewa kwenye meza na kijiko kando yake. Wali ambao upo, na kuna sahani ambayo imeweza kubeba mchuzi na sehemu ya samaki hapo ndani.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ambae anaonekana kuwa ameshika samaki wawili wakiwa wanapimwa uzani. Chini yake kuna wengine ambao wamewekwa na kuna jamaa ambao wameketi kandokando ya biashara hii.

Sahani moja kubwa ambayo imeweza kutengenezwa kwa mbao imekibeba chakula ambacho kimechanganywa kukiwa ni wanyama wa baharini, kachumbari na hata pilau kando yake. Pilipili vinaonekana kuwa hapo juu kwenye sinia hilo.

Sehemu hii ikikaa ni pahali pema pa kubarizi kuna miti amabayo inatoa upepo mzuri na kuweza kupunga hewa safi kuna nyumba mbili zinaonekana kwa upana na kuna pia ishara moja ambayo inasema, "Mtu yeyote asiweze kuingia hapo," kwa maana, ni watu tu wanaoruhusiwa kuingia hapo

Mwanabodaboda ambaye ameweza kubeba mizigo yake nyuma kukiwa na container zile ambazo hubeba maziwa na mzigo mmoja kwenye gunia. Yuko barabarani ambapo mbele yake kuna lori na kando kuna gari moja ambalo ni rangi nyeupe.

Sahani ambayo imewezwa kubebwa kwa mkono na chakula kiko ndani yake. Kuna pilau ambayo imeweza kugawanyishwa hapo, ndimu, kachumbari na hata mnyama wa bahari ambaye amewezwa kutengenezwa na kuna watu wengine wameketi kule chini wakiendelea kubarizi na kula chakula chao.

Chakula ambacho ni cha kaimati kimewekwa kwenye sahani moja kubwa ya rangi ya nyeupe. Kando yake kuna kachumbari ambayo imetengenezwa na kabichi ya rangi ya nyeupe. Vyakula hivi vimewekwa kwenye meza.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ambaye anaonekana kuwa na furaha usoni mwake amevalia shati nyeupe na mkononi mwake ameweza kushika kisu na kijiko akikata shawarma. Kando yake kuna mwanaume mwingine ambaye anaonekana akinywa kitu.

Jamaa mmoja ambaye amevalia shati la rangi nyeusi amebeba ndizi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi. Kando yake kunaonekana leso na pia watu wengi ambao wanaendeleza shughuli zao za kila siku.

Sehemu ya sokoni ambapo tunaona wanyama wengi wa baharini, ambao wanaweza kuuzwa. Jamaa kadhaa wanaonekana kuwa kwenye shughuli ya pilkapilka mmoja akiwa ameekelea mkono wake wa kushoto kwenye mdomo wake.

Mama mmoja ambaye ameweza kuvalia nguo ya rangi ya samawati ikiwa imechanganywa na rangi ya nyeupe amekifunika kichwa chake. Mwanamme mmoja amevalia kofia na shati za rangi ya samawati. Mama mmoja kule nyuma anaweza kuziangalia samaki hizi ambazo zinaweza kuuzwa.

Vyakula ambavyo ni pamoja na mahamri, samosa na viko kwenye gazeti moja na karai ambayo iko chini. Kuna kifaa kimoja ambacho ni cha chuma kinachotumika kuweza kuwapa wananunuzi.

Daktari mmoja ambaye amevalia aproni yake ya rangi ya nyeupe ameweza kujikinga na maski yake ya samawati, miwani yake nyeusi na kichwa chake pia ameweza kuvalia kilemba juu yake. Kwenye mikono yake tunaona iko na glavu ya colour ya samawati.

Mkulima mmoja ambaye amevalia shati lake la rangi ya nyekundu, na longi nyeupe ameweza kukifunika kichwa chake na kitamba cha rangi ya nyekundu. Anaweza kuiangalia mimea yake ambayo ni ya ndizi. Iko kwenye shamba.

Mwanamme ambaye anaonekana kuendeleza shughuli zake za kila siku kwenye pikipiki yake akiwa amebeba maziwa kwenye chupa hizi za mabati refu ambazo zimefunikwa. Amevalia kofia yake na ameishika kamba ambayo ataitumia kufunga.

Mkono wa kulia ambao umeweza kushika ndizi ambayo imeweza kugombolewa na kubaki sehemu ile ya ndani ambayo ni nyeupe. Mbele yake kuna maganda na pia kuna zile ambazo hazijatolewa.

Muuzaji mmoja wa bidhaa zake ameweza kuvalia shati ya rangi ya nyeusi. Miwani yake pia ikiwa ya rangi hio hio akiwa kichwani ameweka kilemba chake. Wauzaji wengine wako pamoja naye kwenye shughuli hio na bidhaa zake nyingi zikiwa ni za ungaunga.

Mwanadada mmoja ambaye ameweza kupiga magoti yake chini na amevalia shati ya rangi nyeusi na pia longi yake ikiwa ni ya hiyo rangi. Yupo kando ya mimea ya mahindi ambayo ipo hapo na mboga kadhaa zilizo hapo chini.

Sahani moja kubwa ambayo ni rangi nyeupe imeweza kuwekelewa juu ya meza na ndani yake tunaona mandazi ambayo yamewezwa kupikwa na kukaangwa.

Sehemu ya kuhifadhi samaki ambapo watu wanaonekana wakiwa kwenye pilkapilka zao. Jamaa mmoja ameshika samaki wawili kwenye mikono yake yote na hapo alipo kuna wale wengine wako kwenye kibao juu yake.

Sinia moja kubwa ambayo imeweza kubeba vyakula tofauti tofauti ipo juu ya meza ambayo imetandikwa neti yake. Pale ndani kuna samaki mkubwa, vitumbua kadhaa na hata ndimu ambazo zimewekelewa ndani.

Mfanyikazi huyu typo kwenye shughuli zake za kila siku. Na ameweza kuvalia nguo ya shati yake ya rangi ya manjano. Mashinari ambayo iko mbele yake ni rangi ya majani na anaweza kufanya shuguli ya kusiaga miwa.

Mnyama wa porini ambaye anaonekana akiwa kwenye pilkapilka zake za kuwinda amesimama kwenye nyasi za rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna miti na mimea ambayo imeweza pia kuwa hapo.

Sehemu kando ya ufuo wa bahari ambapo kuna miti mingi ambayo imemea kwa rangi ya kijani. Kuna nyumba ambayo imewezwa kuchorwa rangi nyeupe na paa lake kuwa na nyasi. Kuna dirisha inayoonekana ka umbali na pia kule kwingine kuna mifuko ambayo imewezwa kuvutwa upande wa nje wa maji.

Kipande cha shawarma ambacho kimeekelewa na mvuke wa moto mdogo unaotoka kando yake ili kaweze kukichemsha. Kuna kijiko chini yake ambacho hutumika kwenye shughuli hiyo na vitumbua kadhaa pia.

Chakula cha mchangano. Kuna chapati ambazo vimeweza kukatanishwa, nyama vipande kadhaa na mchele ambao ni wa pilau. Mboga hii ni ya rangi ya majani. Kuna ovacado ambazo zimewezwa kukatwakatwa na kuchanganywa kwenye kachumbari ile.

Moto ambao unaweza kuwaka kwenye jiko ndogo na kando yake kuna gazeti ambayo imeweza kufunga vichumbua kadha wa kadha, na kifuniko kimoja cha rangi ya nyeupe kando yake.

Mama mmoja ambaye amevalia rinda ya rangi nyekundu na madoadoa ameshikilia bidhaa ambazo anamfungia mnunuzi. Penye bidhaa hizo kuna samosa, mahamri na hata kadhalika.

Mvuke wa moshi ambao unaonekana kutokea kwenye bidhaa ambazo zinaweza kuuzwa hapa. Zikiwa ni za aina tofauti za chembechembe na pia za unga. Mkono unaonekana ukielekea katika moja hizo.

Magugu yanayomea ndani ya maji yameweza kumbwa na kutolewa ndani na kuletwa huko nje. Hiki hufanyika wakati ambapo maji hua mengi na kuweza kufika kikomo fulani.

Mama mmoja ambaye anaonekana kuwa kwenye shughuli ya kupika mahamri na vitumbua ameshika kijiko ambacho anakitumia na kando yake kuna vile ambazo ameshamaliza kutayarisha.

Mimea ya mahindi ambayo ipo kwa wingi. Kuna hindi moja ambalo linaonekana kuliwa na wadudu na kugeuka kutoka kwenye rangi nyeupe mpaka rangi nyeusi. Kando yake imeweza kugombolewa na ingine imeweza kuwa ya kijani kibichi.

Ng'ombe wa kike wawili ambao wameweza kuwekwa kwenye zizi zao na kwenye sehemu zao za kukamuliwa, kuna vifaa ambavyo hutumika kwenye shughuli hiyo. Ng'ombe yule wa pande ile anaonekana ashamaliziwa ila wa sehemu hii nyingine, kifaa hicho kimewekwa kwenye sehemu yake ya kukamuliwa.

Vyakula kadhaa ambavyo vimeweza kuwekwa na kuingizwa ndani ya vijiti, baada ya kutengenezwa. Kuna vitumbua, mahamri na hata nyama ambazo ziko hapo ndani.

Chakula ambacho kinaonekana kuwa kimewekwa kwenye sinia moja kubwa. Nikiona samaki mmoja ambaye ameweza kuchomwa kwenye mafuta na kuna ndimu kadhaa kando yake. Tunaona pia kuna kifaa ambacho ni cha rangi nyekundu.

Miti kadhaa ambayo ni ya minazi imewezwa kupandwa kukiwa na vyombo vya kutoa mwangaza usiku na nyumba kadhaa zimeweza kujengwa kwa paa za nyasi na pia kuna hema ndogo ambalo liko pale.

Jamaa mmoja ambaye ameweza kuvalia shati yake ya rangi nyeusi na nyeupe na mkononi mwake amevaa saa. Mkono wake wa kushoto umeshika kijiko na wa kulia kisu, na anaikata shawarma katika vipande.

Zizi la ng' ombe ambalo limewekwa wanyama hawa wa ujumla wao, wengine wakiwa wanalala ila wengine wapo wamesimama juu.

Ndoo kadhaa ambazo ziko pamoja na ndani yake kuna bidhaa tofauti na kadha wa kadha. Kuna matunda mawili ya tikiti maji ambayo yako kwenye mkono wa kulia. Kuna Omena ambazo ziko kwenye ndoo ya pili.

Mkono mmoja wa jamaa ambaye anaweza kukula pilau kwenye sinia na iko na nyama kadhaa. Kando yake kuna kibeti ambacho ni cha rangi nyeusi na pia vitu hivyo viko kwenye meza.

Sahani moja kubwa ambayo ni ya rangi nyeupe ikiwa na maridadi ya nyekundu na kijani kibichi kimewekwa chakula hapo ambacho ni maandazi matatu na maharagwe ambayo yamepikwa.

Sinia moja ambayo ni rangi nyeusi na kumewekwa vyakula tofauti tofauti ndani, kukiwa na kijiko na kisu upande wa mkono wa kulia. Ndani yake kuna ndizi moja, kachumbari na pia pilau.

Sehemu ya biashara ambayo kuna bidhaa kadhaa ambazo zinawezwa kuuzwa hapo. Wanunuzi wawili wanaonekana ambao ni wa kiume na kando yake kuna nyumba ambayo ina dirisha la rangi ya nyeupe.

Biashara ya wanyama wa baharini kama vile samaki na kadhalika wako kwenye vikundi tofauti tofauti na kuandikwa kwenye ishara yake 32, 64, 48 na 88 upande ule mwingine. Tunaona beseni moja ambayo ni ya rangi samawati.

Sahani kadhaa ambazo ni za plastiki na ndani yake kunaonekana kuwa na vyakula tofauti tofauti. Kuna nne ambazo zimebeba mchele, tatu ni za nyama na kuna moja ambayo imebeba kachumbari.

Mkono mmoja ambao unaonekana ukiwa na pete kwenye kidole cha tatu umeushika sahani ambayo imebeba vitumbua kadhaa na mezani pale njagi nyeupe, kikombe kimoja kikiwa mkono wa kulia cha rangi ya samawati.

Mimea ya ndizi ambayo matawi yake yanaonekana kuning'inia na kando pia, kuna ndizi ambalo limeweza kukomaa na kukingwa vizuri kutokana na madhara yoyote ya wanyama na hata wadudu.

Sinia kubwa ambayo ipo juu ya meza na kumeweza kuwekwa vyakula vingi hapo ndani. Kuna sinia moja ambayo ni nyeusi na ndani ya sinia ile kuna maandazi ambayo ni matano kwa jumla. Kuna pia mahamri ambayo yamewekwa pale na ndimu.

Vyakula vimeweza kuwekwa kwenye sahani tatu tofauti, mbili zikiwa ni za rangi ya nyeupe. Kuna samosa, mchele, waru na hata viumbe wa majini ambao wameweza kupikwa vyema.

Sahani moja ambayo ni rangi nyeupe imeweza kuwekwa kwenye meza na ndani yake kuna vyakula tofautitofauti kukiwa na samaki mmoja ambae amekaangwa, ndimu na pia kuna mchele ambao umepikwa.

Mama mmoja ambaye ni wa dini ya kiislamu amejifunika mwili wake kwa buibui na ameshika kisu ambacho anatumia kukata samaki kwenye shughuli zake za kibiashara. Mbele yake ameweza kuweka ndoo kadhaa ambazo anazitumbukiza ndani.

Mashua kubwa ambayo imeweza kutengenezwa kwa mbao na kuna miti miwili ambayo ipo juu yake. Kando yake kuna mimea ambayo imeweza kumea na pia chini yake kuna vumbi ambazo ziko na miti ambayo ni ya rangi kijani kibichi.

Chakula cha shawarma ambacho kinaoneka kuwa kwenye sinia kubwa na vijiko viwili hapo kando ambavyo hutumika kupakulia chakula hicho. Moto mkubwa unaonekana hapa kando ukiwa na mvuke wake.

Sahani moja ambayo ni kubwa kwa rangi nyeupe na kuwa na madoadoa kadhaa kando yake imebeba vyakula tofauti kukiwa na ndimu ambayo maganda yake ni rangi ya kijani kibichi, samosa ambazo ni nne kwa idadi.

Meza mabayo ina sahani tofauti tofauti kukiwa na soda ya Fanta ambayo imewekwa kwenye chupa ya glesi. Kuna samaki mmoja ambaye yuko kwenye sahani na supu, kando yake kukiwa na mboga na ugali kwenye sehemu nyingine.